Kuna chapaa inayo ashiria kuwa kuna uuzaji wa dawa kutoka Maasai Herbal, kuna maneno yaliyoandikwa pata tiba kwa za asili kwa asilimia 100 ndani na nje ya Tanzania nambari ya simu imeandikwa pamoja na aina za dawa.

ardhi hii inaashiria kuwa ni mahali kwenye ukame. kuna miti iliyokauka pamoja na manyasi yaliyokauka. Mawe mengi yaliyokosa mchanga ardhini.

Pahali hapa kunaashiria kituo cha matibabu. Kuna watu wengi tofauti ikiwemo wamadaktari wakiwa wamevalia barakoa pamoja na magwanda yao ya kufanyia kazi. Anadunga mgonjwa sindano kwenye mkono.

Tunaonyeshwa ni kituo cha matibabu. Kuna watu wawili tofauti walio vaa barakoa mmoja amevaa gwanda akiashiria kua daktari, anaonyesha kumdunga sindano mgonjwa kwenye sehemu ya mkono.

Bawabu huyu amesimama nje ya lango. Amevaa kofia, barakoa, viatu. Anaosha mkono kutumia maji yaliyowekwa kwenye chombo chenye rangi ya samawati pamoja na alama za mikono ya mtu.

Yanayoashiria dalili ya mafuriko, kuna nyumba mbili, nje yake watu wengi, ikiwemo watoto wadogo waliovaa shati ya manjano, pamoja na mbuzi zilikoko nje nyeupe.

Hizi ni aina nne za dawa, mbili zikiwa na mfuniko mweupe nyingine zikiwa nyeusi na samawati kazi yake maalum ni kusaidia kuleta virutubisho mwilini.

Mahali hapa kuna watu mbalimbali ikiwemo wavulana na mwanamke kati yao ikiwa maaskari waliovaa barakoa, kofia zao nyeusi wakiwa na makaratasi yanayoashiria kitu fulani.

Mandhari haya yanaonyesha ya shule. Kuna wanafunzi wanaochota maji kutoka pipa lililoandika tunakunywa maji masafi na limetolewa na Hope Care . Mwalimu amesimama akiwaangalia jinsi wanavyochota.

Tembe hizi ziko ndani ya kichupa kilicho na ufuniko wa rangi nyeusi. Zina usaidizi wa kuweka madini katika mwili wa binadamu. Hazina madhara kwa tumbo. Zinasaidia katika kuleta nguvu.

Huyu mmoja, mwanaume, daktari amevaa barakoa shati refu la samawati, pamoja na koti jeupe. Ameshikilia dawa ,yuko kwenye chumba cha kutibu.

Kuna watu wanne, wawili wakiwa waelekezaji waliokuja na ndoo hizi zinazoekwa maji ili kuosha mkono wakielezea jinsi ya kutumia kwa wengine waliosimama.

Hili, ni duka la kuuza vitu mbalimbali ikiwemo mabango yaliyochorwa watu kama wamama ambaye amebeba mtoto mgongoni. Kuna asali, kuna viungo vya kupikia ikiwemo mizari nyembamba.

Kuna watu tofauti. Daktari amevaa kofia nyeusi, miwani na ameshikilia chanjo mkononi. Anapea mtoto dawa pamoja na mamake aliyemshikilia.

Kuna mtu aliyevaa shati la samawati, ameinua mkono wenye saa na kuonyesha vidole vitano. Nyuma yake kuna mapipa ya maji yaliyo na nembo iliyoandikwa "Water Step".

Mahali hapa kunadhihirisha kuwa hospitali. Kuna watu wawili tofauti ikiwemo daktari aliyevaa gwanda la rangi ya samawati anaonekana akimmulika mgonjwa wake kwenye mdomo ili kuangalia shida alionayo.

Hiki kinaonekana kuwa kituo cha kuhifandia dawa. Kuna mtu anayeonekana kama mwanaume pia daktari, amevaa miwani, barakoa na koti jeupe. Ameshikilia dawa yenye rangi ya kijani.

Kuna mtu amesimama, amevaa magwanda meupe pamoja na gloves kwenye mikono yake. Ameshikilia bomba, ananyunyizia mimea dawa kutokana na wadudu tofauti.

Ndani ya darasa, kuna ubao, kuna mabango yaliyoanikwa ukutani kuashiria uelimishaji wa kitu flani. Wanafunzi wameketi kwenye madawati, mwalimu amesimama mbele akiwafundisha, amevaa shati jeupe.

Sehemu hii ina maji machafu mno. Inaashiria kuwa, kulikuwa na mafuriko. Watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama, wameshikilia miti ili kujikinga ku kutobebwa.

Mahali hapa panaonekana pa kutupia taka. Tunaona makaratasi ya kila aina yakiwemo meusi na meupe. Kuna watu takriban watano wanaonekana wakisafisha mazingara hayo ikiwemo wanawake wanne na mwanaume mmoja.

Kituo hichi kinadhihirisha kuwa ni cha afya. Kuna watu wawili walioketi, ikiwemo mwanamme pamoja na mwanamke aliyevaa shati jeupe, barakoa jeupe, anaashiria kuwa daktari.

Kiganja hiki cheusi kina vidole, kimoja kikiwa kimevishwa pete, viwili vikishikilia chanjo ya dawa, inayovuta dawa kutoka kwa chupa tayari kwenda kumdunga mgonjwa.

Kituo hichi kinaashiria kuwa ni cha upeanaji wa chanjo. Kina watu tofauti ikiwemo wamama waliosongwa misongo tofauti mmoja akiwa ameshikilia mtoto na mwingine akiwa anapeana dawa.

Daktari Garazinga ni mganga mwenye nguvu zaidi anayeweza kutibu mapenzi ili uweze kupendeka na kuvutia zaidi. Anavyo vifaa vingi anavyotumia kutibia ikiwemo karata, mishuma iliyowaka pamoja na vitabu.

Kituo hiki kinaashiria kwamba ni cha kutoa huduma za kwanza. Ndani yake kuna kitanda cha kubeba wagonjwa mahututi, saa ukutani, kando kuna gari lililo na rangi nyeupe.

Bidhaa zinazouzwa, zilizoko kwa chupa, muuzaji aliyevaa kanzu nyeupe na barakoa, mnunuzi aliyeketi juu juu ya piki piki.

Chupa za chanjo ya dawa takriban nane zenye funiko vidogo pamoja na maandishi yaliyoandikwa kutumia kalamu jeusi.

Kuna watu tofauti waliopanga mstari ili kuchota maji ikiwemo wamama wakubwa na watoto wadogo, mmoja wao akiwa amevaa hijabu ya rangi ya samawati akiwa anabeba mtungi akienda zake.

Kitu hichi ni cha upeanajwi wa chanjo dhidi ya ugonjwa fulani. Kuna watu tofauti ikiwemo wanaume, wanawake pamoja na mtoto anaye pewa dawa.

Alioko shambani amevaa shati nyeupe, mshipi mweusi, suruali ya kijivu, barakoa, kofia. Ameshikilia bomba la kunyunyizia mimea dawa na kitu cha kuhifadhia dawa nyuma ya mgongo wake.

Watu watatu, waliomo kwenye chumba cha oparesheni , ikiwemo madaktari wawili waliova barakoa nyeupe na magwanda ya upasuaji pamoja na mgonjwa mmoja aliyepanua mdomo.

Kuna dawa ya kutibu viini tofauti. Ina rangi tofauti, ikiwemo kifiniko cha nyekundu, nyeupe, maandishi meusi na mstari wa samawati.

Daktari aina ya mwanaume amevaa koti jeupe pamoja na gloves akifanya upimaji kwenye chumba cha vipimo. Boksi lililo na maandishi madogo meusi na aina za rangi za vyombo vilivyo kando yake.

Kuna watu tofauti ikiwemo daktari aliyechuchuma amevaa koti leupe na nywele fupi anadunga mtoto dawa akiwa ameshikiliwa na mamake.

Ndani ya zahanati kuna watu wawili tofauti ambaye ni mama aliyevaa rinda la kijani kibichi pamoja na mwanawe mchanga wakiwa wameketi juu ya kitanda kando yake kukiwa na neti nyeupe.

Ndani ya chumba hiki kuna watu wawili tofauti ikiwemo mama anayeonekana ametoka kujifungua pamoja na mtoto wake aliyelala katika kitanda hicho kidogo, anaonekana akimbadilisha matandiko ya kuendea haja.

Wanawake wawili tofauti mmoja akiwa daktari aliyevaa barakoa ameshikilia mfano wa meno mwengine akiwa mgonjwa aliyejifunga hijabu ya rangi ya kijani pamoja na buibui nyeusi.

Hii yenye ufuniko mpana, ndani yake kuna tembe za kumeza zinazosaidia kuleta virutubisho katika mwili na kuleta madini kuongeza damu mwilini pia.

Mahali hapa kunaashiria kwamba ni kituo cha mganga wa kienyeji. Kuna vitu mbalimbali ikiwemo vyungu, mikia, shanga zilizo na rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Kuna watu wanaonekana kuwa katika katika kabila la kijaluo, wamejifinika mashuka ya chui vitambara vyeusi na vyeupe wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa na miti pamoja na uteo walioueka katikati.

Hii ni zahanati ya watoto. Kuna watu tofauti wakiwemo mama, daktari wawili waliotoka kumzalisha mapacha. Wamevaa shati leupe na kusonga aina tofauti ya misongo.

Majumba yanayoashiria kuporomoka. Watu wengi baadhi yao wakiashiria waokoaji wanaookoa bidhaa pamoja na walioadhirika na janga hilo.